Hawa ni wahudumu wawili wanahudumia watoto. Wanaweka watoto wawili kitandani. Watoto hao wanaoonekana kuwa mapacha. Mama ya watoto ameketi akitazama.

Hapa ni katika kituo cha afya, mhudumu wa afya anaonekana akimpatia mtoto chanjo ya mdomoni. Mtoto huyo amepakatwa na mama yake. Mama huyo ametabasamu huku akitazama mtoto, kando yao kuna mashine. Kwenye ukuta kuna chati zilizo na maelezo pamoja na michoro.

Mama huyu anaonekana akimimina sabuni katika mikoni ya msichana mdogo. Wote wamevaa barakoa. Tanki la maji liko hapo kando yao lililo na mfereji. Tanki hilo ni kama lilipeanwa kutoka kwa shirika la UNICEF, kwa sababu kuna kibandiko cha shirika hilo kwenye tanki.

Hapa ni katika kituo cha afya. Mhudumu wa afya anaonekana akitaka kumpatia mtoto chanjo kwa kutumia sindano ya kudunga. Mtoto huyo amepakatwa na mama yake. Watu wameketi huku wengine wamesimama. Wote wanatazama.

Hiki ni kichupa kilicho na kirutubishi cha dawa tatu. Maelezo ya jinsi ya kuhifadhi kirutubisho hicho kiko kwenye chupa, pia kiwango cha dozi, hata maelezo ya sehemu ambayo inatengenezwa.

Mikono ya muhudumu wa afya imevaliwa glavu na inaonekana imeshika mikono ya mgojwa aliyo na vidonda. Vidonda hivo vinafanana na vile vya ugonjwa wa virusi vya monkey pox , ishara ya tahadhali dhidi ya maambukiizi wa ugonjwa huo.

Vijisanduku hivi vidogo ni vya kuwekea chanjo ya pamoja dhidi ya virusi vya matumbwi tumbwi, rubela na surua. Maelezo ya jinsi chanjo hiyo imehifadhiwa, yameandikwa kwenye vijikaratasi hivyo.

Hiki ni kijisanduku kidogo cha karatasi ngumu, cha kuweka vichupa vidogo vya chanjo ya pamoja dhidi ya virusi vya surua, rubela na matumbwi tumbwi. Kwenye kijisanduku hicho, kuna maelezo ya kuwa chanjo hiyo inafaa ipeanwe kwa watoto wa miezi kumi na miwili kuendelea. Kichupa hicho cha dawa hiyo kiko kando ya kijisanduku hicho. Sindano ya kudunga inaonekana.

Hapa ni katika kituo cha afya. Mhudumu anaonekana akimdunga dada mmoja aliyevaa hijabu na barakoa akitumia sindano ya kudunga. Anamdunga katika sehemu ya juu ya mkono. Inavyoonekana anampatia chanjo dhidi ya virusi vya ugonjwa wa Korona. Mzee mmoja ameketi pia naye akisubiri kuhudumiwa. Mhudumu mwingine wa afya anaonekana. Nyuma yao kuna bango lililo na picha pamoja na maelezo ya jinsi ya kujikinga na ugonjwa huo wa virusi vya Korona.

Daktari wa ng'ombe aliyevaa mavazi ya kujikinga anaonekana akidunga kipima joto kwenye pua la ng'ombe aliye zizini. Mikono ya mtu mwengine aliyevaa glavu imeshikilia pembe za ng'ombe huyo na kamba. Ng'ombe wengine wanaonekana.

Muhudumu huyu wa afya anampanguza mzee katika sehemu ya juu ya mkono wake kwa kutumia pamba. Anaonekana kuwa anataka kumpatia chanjo dhidi ya virusi vya ugonjwa wa korona. Mzee huyu amevaa barakoa, muhudumu huyu wa afya naye pia amevaa barakoa.

Mhudumu wa afya anaonekana akimdunga mama mmoja kwenye sehemu ya juu ya mkono kwa kutumia sindano ya kudunga. Inavyoonekana, anampa mama huyu chanjo. Wote wamevaa barakoa. Kuna uwezekano kuwa anampatia chanjo dhidi ya virusi vya Corona.

Hapa ni katika kituo cha kuteka maji cha jamii. Wanawake wawili wanaonekana wakiteka maji huku wengine wamesimama na mitungi yao wakisubiri zamu yao ili nao waweze kuteka. Hayo maji yanatiririka kutoka kwa mfereji, watoto wakubwa pia wako hapo. Mtu anaonekana akitembea huku ameshikilia simu ya mkononi.

Hawa ni wanadada pamoja na wanakaka walioshikilia mabango yanayozungumza kuhusu afya ya wanawake haswa kuhusu hedhi. Sodo ziko mezani mbele yao ishara ya kuwa wanataka kuzigawa kwa watu wa jinsia ya kike. Wametabasamu sana.

Hawa ni wahudumu wawili wa afya. Wamevaa sare zao rasmi za kazi. Mmoja anaonekana akimpima joto mwanaume aliyeketi kwa kutumia kipima joto. Mwenzake anapanga kifaa cha kupima shinikizo la damu Mabegi yao yako kwenye kiti. Nyuma yao kuna nyumba.

Mtu huyu ameshikilia kipeperushi kilichotengenezwa kwa mkia mkononi. Ameketi kwenye mkeka huku amekunja mguu. Kando yake kuna kibuyu cha rangi ya hudhurungi. Mkekani kuna vitu vidogo vidogo kama mawe hivi.

Hapa ni hospitalini. Madaktari wawili wamo ndani ya chumba cha meno. Ni madaktari wa meno. Wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa aliyepanua mdomo. Wamevaa barakoa mbili mdomoni na mapuani na wamevaa nguo za hospitali.

Madaktari wa upasuaji hawa, wapo katika chumba cha upasuaji. Wamevaa mavazi rasmi ya kazi yao ya kupasua. Wanaonekana wakimfanyia upasuaji mtu aliyelala kitandani.

Watu hawa wawili wanaonekana wakimshikilia mtoto huyu. Inaonekana ni kama wanamsaidia kutembea. Labda mtoto huyu, kulingana na miguu yake yalivio, anasaidiwa kutembea.

Mama huyu ameinamisha kichwa huku mikono imemshikilia. Mkono mmoja unaonekana kuweka kitu kwenye sikio labda anaumwa na masikio. Wagonjwa wengine wapo nyuma yake wanahudumiwa na madaktari.

Huyu ni ngamia na hapa ni katika ardhi tambarare. Ngamia huyu anaonekana akiwa amelala, ishara ya kuwa anapumzika. Mgongoni mwake, mna kiti ambacho watu hukalia wakiwa wamempandia juu.

Mtoto huyu amebebwa na mama yake huku mhudumu wa afya akimpatia chanjo. Wahudumu wengine wanaonekana hapo kando kupiga picha na kutazama.

Wahudumu hawa wawili wa afya, waliovaa sare zao za kazi wanaonekana wakiwaongelesha mzee na mama huyu, huku mmoja ameshikilia tangi la maji lililo mbele yake.

Watu hawa wawili wanaonekana wakiwa wamebeba mitungi miwili mikubwa ya gesi. Wanaonekana kuwa wanafanya kazi katika kampuni ya kutengeneza gesi hizi. Wamevalia buti ya maji, barakoa na nguo zao za kazi.

Huyu ni daktari wa watoto, anaonekana akiwa katika chumba cha watoto akimgeuza mtoto mmoja. Amevalia nguo zinazoambatana na kazi yake.

Huyu ni mhudumu wa afya, ameshikilia sindano kwenye mkono mmoja, na dawa zilizo ndani ya vichupa vidogo kwenye mkono mwingine, anaonekana ni kama anataka kuvuta dawa hiyo iingie ndani ya tube iliyo na sindano. Mtoto mmoja anayelia amepakatwa na mama yake.

Hawa ni watu watatu. Wako katika chumba cha meno. Wawili ni madaktari wa meno wa kiume na mmoja ni mgonjwa wa kike. Madaktari hao wanaonekana wakimwangalia mgonjwa huyu kwenye mdomo ishara ya kuwa labda wanamng'oa meno ama wanatazama meno yake labda yana shida fulani.

Maporomoko haya yalichapishwa mnano mwaka elfu mbili na kumi na tisa, watu wanaonekana wakitazama jinsi ilivyotokea. Watu wanaoshughulikia maporomoko ili kuweza na kuokoa maisha wanaonekana wakiwa hapo chini, wamevaa sare zao za kazi.

Vichupa hivi vidogo ni vya chanjo ya pamoja dhidi ya virusi vya rubela, surua na matubwitubwi. Kichupa kimoja kimeshikiliwa na vidole, kilivyoshikiliwa kinaonekana kuwa kiko katika maonyesho.

Mhudumu huyu wa afya anaonekana akidunga dada huyu chanjo kwenye mkono, wote wamevaa barakoa. Hii inaonekana kuwa chanjo ya virusi vya corona kwasababu wamevaa barakoa. Mwingine yuko hapo nyuma anawatazama.

Hawa ni wahudumu wa afya. Mtungi wa maji na ndoo yapo hapo kando yao. Mmoja wao anaonekana akinawa huku ameinua mikono, ishara ya kuwa anaonyesha hadhira yake jinsi ya kunawa mikono. Mwenzake anaonekana kusimama hapo kando, ni kama anapeana maelezo. Nyuma yao, kuna askari anayeangalia chupa hizo za maji.

Mkono wa mtu asiyeonekana unaonekana ukitia dawa ya chanjo kwenye sindano. Vitupa vya dawa hiyo vinaonekana. Dawa hiyo ni ya aina mbalimbali zilizojumuishwa.

Huyu ni mhudumu wa afya. Yupo katika kambi ya afya pamoja na wenzake, anaonekana akivuta dawa kutoka kwa kichupa kidogo kwa kutumia sindano ya kudunga. Amevaa sare rasmi za kazi na barakoa. Wahudumu wengine wanaonekana wakisubiria kushugulikia wagonjwa.

Wakusanyaji taka wanaonekana wakikusanya takataka na kuchoma. Wengine wanatumia vijiti mmoja amevaa glavu. Takataka hizo ni nyingi sana. Nyuma yao kuna nyumba iliyo na milango ya rangi ya samawati.

Daktari huyu aliyeshikilia kinyago cha meno, anaonekana akimpa dada huyu maelezo kuhusu meno. Labda dada huyu ni mgonjwa wa meno, na daktari huyu anajaribu kumuelezea jinsi ya kufanya meno yake yasiwe magonjwa.

Hizi ni tembe za rangi ya dhahabu, zinaonekana zikimiminwa kwenye mkono wa mtu. Zipo katika chupa isiyo na rangi yoyote, mtu huyu amevaa shati ya rangi nyeupe.

Huyu ni mhudumu wa afya. Anaweka dawa kwenye sindano. Amevaa miwani, barakoa na koti jeupe la vumbi. Watu wanapanga foleni wakisuburi kushughulikiwa.

Hawa ni watu wawili na wako katika chumba cha meno. Mmoja ni daktari mwingine ni mgonjwa. Daktari anaonekana akiwa anamulika ndani ya mdomo wa mgonjwa, ishara ya kuwa anashughulikia meno yake . Labda anangoa ama anatazama ajue shida iko wapi.

Haya ni aina tofauti ya madawa. Zimewekwa katika chupa na mikebe mbali mbali. Zingine ziko kwenye makaratasi. Zina rangi mbali mbali kama vile ya kijani, hudhurungi , samawati na nyeupe.

Hawa ni wanajamii wa kujitolea wa afya, wamebeba vijikompyuta vidogo mikononi huku wakishangilia na kutabasamu. lnaonekana kuwa wanaenda kuzitumia katika kazi yao.

Sehemu hii inaonekana kuwa imekumbwa na kiangazi kwa sababu miti imekauka na ardhi inakaa tambarare na jua linawaka mno. Kijumba kidogo kiko hapo nje, kinafahamika kama manyatta. Nje yake kuna kisufuria, vijikombe na mtungi wa maji.

Hiki ni kituo cha afya. Mama huyu anaonekana akiwa ameshikwa kwenye kichwa na kitu kinapitishwa kwenye masikio yake na mhudumu wa afya. Hii inaashiria kuwa labda anapimwa masikio na ana ugonjwa wa masikio.

Hapa ni hospitalini na hiki ni chumba cha macho. Daktari anaonekana akichunguza kwa kina macho ya mgonjwa. Ukutani kuna chati zilizo na michoro ya macho pamoja na mili ya binadamu. Kwenye meza kuna kioevu cha rangi samawati, pia kuna karatasi.

Hiki ni kituo cha afya. Mhudumu wa afya anaonekana akimpa mtoto mdogo aliyepakatwa na mama yake chanjo kwa kutumia sindano ya kudunga. Wote, mama na mhudumu huyu wamevaa barakoa.

Huyu ni mhudumu wa afya. Anaonekana akimdunga mama huyu sindano kwenye mkono. Kando yao kuna mtungi wa rangi ya samawati. Labda hapo ndipo alipotoa dawa hiyo. Mama huyu amekunja sura mno. Wote wako nje.

Kijisanduku hiki kidogo cha karatasi gumu ni cha kuweka vijichupa vya chanjo ya pamoja ya rubella , matumbwitumbwi na Surua. Kijichupa cha chanjo hiyo kinaonekana, sindano ya kudunga iko hapo.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya kazi, anaonekana akimdunga mwanamke mmoja kwenye sehemu ya juu ya mkono kwa kutumia sindano ya kudunga. Kando yao kwenye meza kuna sanduku la karatasi ngumu la mamlaka ya kugawa vifaa vya matibabu ya Kenya. Nyuma yao watu wanaonekana kuwa wameketi.

Huyu ni mfamasia na yupo katika famasia . Anaonekana akipakia vichupa vidogo vidogo vilivyo na dawa kwenye vibox vidogo. Amevalia koti jeupe, huku ana barakoa kwenye pua na mdomo. Amevaa kofia kichwani.

Barabara hii imejaa maji kutokana na mvua nyingi. Hii imesababisha barabara hiyo kufurika na kuleta msongamano wa magari na pikipiki. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara hiyo. Ambulansi nayo ipo katikati ya barabara, nayo pia imeshindwa kupita kwa sababu ya mafuriko hayo. Mtu mmoja anatembea kwenye maji hayo huku akivuruta kitu cha kubebea mizigo.

Hiki ni chumba cha upasuaji na waliovaa mavazi ya madaktari ya kijani, ni madaktari wa upasuaji. Nyuma yao aliyevaa mavazi ya zambarau, anaonekana kuwa kama muuguzi. Madaktari hawa wanaonekana kuwa wanajiandaa katika upasuaji.

Hii ni wodi ya watoto. Watoto wamelala katika vitanda vidogo. Wahudumu wa afya wanamwangalia mtoto mmoja. Mhudumu aliyeshikilia karatasi mkononi, anaonekana kuwa mjamzito.

Ardhi hii ni tambarare, ishara ya kuwa imekumbwa na kiangazi. Mti uliokauka unaonekana. Jua linawaka mno. Mchanga umejaa kwote.

Hiki ni chumba cha meno. Daktari wa meno anaonekana akimshughulikia mgonjwa kwenye meno. Muuguzi yupo hapo kando akitazama kinachoendelea. Juu yao kuna taa inayomulika mgonjwa kwenye meno.

Hivi ni vijichupa vidogo vidogo vilivyo na chanjo ya pamoja dhidi ya virusi vya surua, rubela na matumbwitumbwi. Kuna kijisanduku kidogo cha karatasi ngumu kinachoweka vijichupa hivyo. Kwenye kijisanduku hicho, kinaelezea kuwa vijichupa hivyo vina chanjo ya mililita sufuri nukta tano.

Mhudumu wa afya huyu yuko katika nyumba. Amevalia sare yake rasmi ya kazi. Anaonekana akinakili kitu kwenye kitabu. Mtoto mdogo yuko kando yake amesimama akitazama.

Huyu ni mpokezi wa huduma ya meno ya kampuni ya Fine Touch . Amesimama huku akitabasamu kama ameshikilia mkono kiunoni. Anaashiria kuwa anapigwa picha. Saa iko ukutani pamoja na nambari za malipo.

Mtoto anapewa chanjo na mhudumu wa afya . Mama ameketi hapo kando huku amepakata mtoto mwingine. Wahudumu wengine wa afya wanatazama.

Daktari huyu wa meno anaonekana akimshughulikia mgonjwa wa meno. Ameweka kitu kinachowaka ndani ya mdomo wake. Amepanua mdomo, amevalia nguo zake rasmi za udaktari na glavu mikononi.

Mwanamke huyu yuko katika chumba cha watoto, anaonekana akijaribu kufungua kitanda kidogo cha watoto, labda ni mama aliyetoka kujifungua watoto hawa. Mtoto mwingine yuko nyuma yake kwenye kitanda chake.

Mhudumu huyu wa afya kwa watoto anaonekana akimdunga mtoto kwa kutumia sindano ya kudunga. Hii inaashiria kuwa anampatia mtoto huyo chanjo. Mama amempakata mtoto anayelia.

Hawa ni madaktari wanaoshughulikia upasuaji. Wamevaa glavu, barakoa, kofia na nguo za madaktari. Wanaonekana kuwa katika shughuli ya kupasua.

Muuguzi wa watoto amebeba mtoto aliyefunikwa na sholi, aliyevalishwa kofia ya rangi ya hudhurungi, amevaa glovu mkononi. Hii inaashiria kuwa anataka kumlaza.

Daktari wa meno anaoenakana akishughulikia mgonjwa. Taa imemwakia mdomoni. Amevaa glavu pamoja na barakoa. Mezani kuna chupa ya liquid ya samawati.

Duka hii ina bidhaa mbalimbali. Zipo katika chupa kabatini. Kuna asali, sharubati na vinginevyo. Picha za mchoro zimeegeshwa hapo chini na ingine ipo juu ya kabati. Vidude vipo mezani.

Moto mkubwa umewaka msituni. Miti inaonekana ikiteketea. Moshi umetanda kote. Ni wakati wa usiku.

Hawa ni wanadada wawili . Wanaonekana kuwa wanazoa maji yaliyojaa katika jumba lao. Inaonekana kuwa mvua nyingi ilinyesha sana kukawa na mafuriko eneo lao.

Chupa ndogo ya rangi nyeupe ina dawa ya aina ya kusafisha mwili. Inatengenezwa na kliniki ya Maisha ya Zephania.

Gavana wa Kisumu profesa Anyang Nyongo anaonekana kuzuru katika wodi ya watoto. Anatabasamu huku akizungumza na mtoto aliyelala kwenye kitanda. Neti ziko juu zimeangikwa. Ukutani kuna michoro mbali mbali pamoja na alfabeti. Kuna deski iliyo na flaski. Wahudumu wanatazama kwa tabasamu.

Hapa ni darasani. Wanafunzi wameketi kwenye dawati zao huku wamevaa barakoa. Mmoja amesimama mbele ya darasa naye pia amevaa barakoa akiwa ameshikilia kitu mkononi. Inavyoonekana anawaelekeza wenzake kuhusu jambo fulani. Mwalimu naye amesimama mbele ya darasa huku ameshikilia mikono kiunoni akitazama anachokifanya mwanafunzi huyu aliyesimama. Ubao una maandishi.

Mikono hii imejaa povu jeupe ishara ya kuwa mtu huyu anatumia maji pamoja na sabuni kuiosha.

Mhudumu wa afya, anaonekana akimdunga mwanaume mmoja kwenye mkono, kwa kutumia sindano ya kudunga. Wote wamevaa barakoa. Hii inamaanisha kuwa mwanaume huyo anadungwa chanjo ya virusi vya korona.

Huyu ni mhudumu wa afya aliyevaa vazi la kazi. Amempakata mtoto aliyelala. Anaonekana akizungumza na mtu. Anavyozungumza, ni kama anampa mtu huyu mawaidha au wosia. Yuko katika nyumba.

Dada huyu anaonekana akiwa amesimama katikati ya mitungi ilioko kwenye foleni. Watu wanaonekana wameketi ni kama wanasubiria zamu yao ya kuteka maji. Hapa ni katika kituo cha kuteka maji. Eneo hili linaonekana kukumbwa na kiangazi. Jua linawaka mno na ardhi inaonekana tambarare.

Kichupa hiki kina chanjo ya polio. Ni ya aina moja, mbili na tatu. Maelezo na matumizi ya chanjo hii yako kwenye kichupa hicho. Tarehe ya kutengenezwa inaonekana pamoja na ile nambari ya batch .

Mikono hii imeshikilia kichupa kidogo na karatasi. Chupa hiyo inaonekana kuwa na dawa. Karatasi hiyo inaashiria maelezo ya ugonjwa wa mtu huyu.

Mwanamke huyu ameshikilia vichupa viwili vyeupe vya dawa. Inaonekana kuwa anampa mtu maelezo kuhusu dawa hizo. Alivyovaa anaonekana kuwa mhudumu wa afya.

Chanjo ya MMR inawekwa ndani ya tube kwa kutumia shindano. Imeshikiliwa na mkono wa mtu aliyevaa glavu ya rangi ya kijani.

Wanawake hawa ni wa kabila la Samburu, wamevaa mavazi yao ya kitamaduni kama vile shanga kwenye shingo zao, wamebeba mitungi ya maji kichwani ishara ya kuwa wametoka kuteka maji.

Hii ni chupa ya dawa ya Azithromycin, maelezo ya jinsi ya kuzitumia yameandikwa kwenye karatasi. Ina uzito wa gramu mia mbili kwa kila mililita. Ladha yake ni ya cherry .

Hili jumba linaonekana kuwa limeporomoka. Mtoto yupo kando ya jumba hilo akitazama kwa mshangao. Majumba mengine yapo kando ya hilo lililoporomoka.

Hawa ni wanawake wawili. Mmoja ameketi akimtazama mwenzake kwa tabasamu. Mwingine amesimama huku ana tabasamu akionyesha hadhira yake jinsi ya kuweka sodo kwenye chupi. Inaonekana kuwa anawaonyesha wasichana wadogo wanao baleghe.

Kichupa hiki kidogo kina chanjo ya homa ya manjano. Kando yake kuna sindano ya kudunga. Kuna kichupa kingine kidogo kilicho kando ya sindano ya kudunga kilicho na tembe ndogo ndogo.

Kichupa hiki kidogo kina chanjo ya polio. Ni chanjo inayopeanwa kwa njia ya kudunga. Sindano ya kudunga iko hapo kando. Chanjo hiyo ni ya mililita kumi.

Eneo hili limekumbwa na mafuriko. Hii ni nyumba ya mtu na familia yake. Inaonekana kupelekwa na maji hayo. Wanaonekana kujaribu kuokoa mali yao.

Huu ni mkebe wa dawa ya vitamini ya "d3".Inatumika kuimarisha afya ya kinga mwilini, ni ya rangi ya kijani na ni ndogo mno.

Huyu ni daktari wa masikio wa kiume. Anaonekana akichunguza sikio la mwanamke huyu. Inavyoonekana, ana maumivu au ugonjwa wa sikio. Daktari huyu amevaa koti jeupe la madaktari.

Maji mengi yanaonekana. Hii ni ishara ya kuwa eneo hili limekumbwa na mafuriko ya mvua. Manyumba yanaonekana kuwa yamebomoka, mengine yamesimama.

Mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi anaoenakana akiteka maji katika chupa lake. Wengine wawili wamepanga foleni ndogo wakisubiria zamu yao. Mwalimu anaoenakana akiwatazama. Tanki la maji ni lililotolewa kama msaada na Shirika la Hope Care.

Daktari aliyevaa miwani, glavu, barakoa na mavazi ya madaktari anaoenakana aking'oa meno ya mgonjwa aliyepanua mdomo . Wote wako katika chumba cha kung'oa meno.

Daktari wa meno anaonekana akiwa amepanua meno ya mgonjwa labda anachunguza meno hayo. Amevaa barakoa mdomoni na mapuani na glavu mikononi.

Mhudumu huyu wa afya anaonekana akizungumza na mama huyu, labda anampatia ushauri na mawaidha. Nyuma yake wahudumu wengine wa afya wanahudumia wagonjwa. Kuna msichana anayetabasamu, labda amefurahishwa.

Watu hawa watatu wanaonekana wakinawa mikono, sabuni zipo hapo juu. Wamevaa barakoa kwenye midomo na mapua. Mmoja amebeba begi kwenye mgongo. Hii inaonekana kuwa kama shule.

Kichupa kidogo kilicho na chanjo ya homa ya manjano pamoja na sindano ya kudunga vimeshikiliwa na vidole vilivyo na glavu ya rangi ya kijani.

Huyu ni mwanasayansi anayefanya jaribio akiwa amevaa koti la maabara ndani ya maabara . Amechana nywele zake . Wanasayansi wengine wapo nyuma yake. Amewasha moto huku akiangalia yanayojiri.

Hawa ni madaktari wawili wa meno . Wanamshughulikia mgonjwa . Wamevaa glavu na barakoa. Mmoja amevaa koti la madaktari.

Maafa ya mafuriko imekumba eneo hili. Watu wanaonekana wakijaribu kutafuta mali yao. Ni hali ya kuhuzunisha na kusikitisha mno. Nyumba yao ipo karibu kuporomoka.

Hii ni sehemu ya barabara ambayo imeporomoshwa na maji ya mvua. Wananchi wanaonekana wakitazama. Chuma za barabara zinaning'inia kwenye maji. Usafiri umekatiziwa kabisa.

Hisi ni chula nne zilizo na vitamini tatu kwazo Zina vitamini za da tatu na Moja ina vitamini ya ka mbili simesimamishwa ishara ya kuwa zinatangaswa

Hizi ni tembe nyeupe za vitamini ya D3, mkebe wake ni wa rangi nyeupe na umebandikwa karatasi ya rangi ya samawati iliyo na maelezo kuhusu dawa hiyo.

Huyu ni mgonjwa aliyelala kwenye kitanda akiwa ndani ya wodi, amefungwa bandeji kichwani, anaonekana kuwa katika maumivu nyingi, mkononi amedungwa sindano kusafirisha dawa mishipani.

Hii ni dawa ya vitamini ya D 3 ina kipimo cha mililita moja, ipo kwenye kichupa kidogo, imetolewa kwenye karatasi yake.

Daktari huyu wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa kwenye meno, anamg'oa meno. Mikono iliyovaa glavu nyeupe imeshikilia mgonjwa huyo kwenye shavu. Daktari huyo amevaa glavu mkononi, kofia kichwani, barakoa midomoni na puani na koti jeupe la daktari lililo na nembo ya hosipitali ya meno ya View .

Mtu huyu anaonekana akipulizia mimea dawa iliyoko kwenye mtungi alioubeba. Amevaa mavazi ya kujikinga wakati wa kupuliza . Mpulizo huu, unazuia mimea kutokana na kushambuliwa na wadudu ili iweze kumea vizuri.

Msichana huyu anadungwa chanjo kwenye mkono na mhudumu wa afya. Wote wamevaa barakoa. Hii inaweza kuwa chanjo ya kuzuia virusi vya Corona . Wauguzi pamoja na wanaotaka kuhudumiwa wameketi kwenye benchi.

Mkulima huyu amebeba kifaa kilicho na dawa ya kunyunyizia mimea mgongoni. Anaonekana akinyunyizia mahindi dawa iyo ili kudhibithi wadudu ndio mahindi yaweze kumea vizuri. Amevaa mavazi ya kujikinga anapofanya shughuli hiyo.

Daktari huyu aliyevaa mavazi ya kidaktari ameshikilia kitabu na kalamu huku akitabasamu akiwa anamwongelesha mgonjwa. Inaonekana ni kama anampa maelezo na ushauri kwa njia ya ucheshi.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa sare yake ya kazi, anaonekana amemtembelea mama mjamzito nyumbani kwake. Wameketi kwa kitanda, huku wakisemezana. Net ya kujikinga na mbu, iliyo ndani ya karatasi, iko kwenye kitanda, karibu na mama mjamzito.

Chanjo ya kinga ya joto mwilini imeonyeshwa iko ndani ya kichupa kidogo. Kando yake kuna sindano ya kudunga iliyoandikwa vipimo vya dawa.

Hawa ni wasafishaji wa jamii, wamevaa nguo za kufanyia kazi, zilizo na nembo ya asasi ya kijamii ya sauti ya maisha, ishara kuwa ni wasafishaji kutoka kikundi hicho. Wanaonekana wakikusanya taka kwa kutumia reki, wamevaa glavu na buti za maji. Pikipiki iliyobeba watu inapita barabarani.

Daktari huyu wa watoto anaonekana akimuhudumia mtoto mchanga. Ametabasamu mno huku akiwekea mtoto huyo mchanga chanjo kwenye mdomo. Mama yake anatazama akitabasamu. Watu wengine wapo huko nyuma kwenye kidirisha.

Muuguzi wa watoto anaonekana akitaka kumpatia mtoto chanjo kwa kutumia sindano ya kudunga alioshikilia mkononi. Mtoto huyo amepakatwa na mama yake. Wauguzi wengine wako hapo. Kando yao kuna kijisanduku ya rangi ya samawati kwenye meza. Mama aliyebeba mtoto wake amesimama kando yao.

Hiki ni kichupa kidogo. Ndani yake kuna chanjo ya pamoja dhidi ya virusi vya surua, matumbwitumbwi na rubela. Maandishi yaelezayo kuhusu mtengenezaji na ilipotengenezwa chanjo hiyo yako kwenye kichupa hicho. Sindano ya kudunga iliyo na vipimo pamoja na pamba zinaonekana.

Watu hawa wako shambani. Wamebeba madude makubwa migongoni iliyo na dawa ya kuangamiza wadudu kwenye mimea. Wanaonekana wakipuliza dawa hiyo. Wamevaa mavazi ya kujikinga kutokana na dawa hiyo.

Mtu huyu anaonekana kupunga mkono hewani, labda anampungia mtu mwingine, kuna tanki la maji nyuma yake, kuna na bango la Water Step kando yake, anaonekana kuwa mfanyikazi wa kituo cha maji.

Hiki ni kituo cha afya. Mhudumu wa afya anaonekana akidunga sindano ya kudunga kwenye kichupa kidogo kilicho na dawa, anataka kuvuta dawa hiyo. Nyuma yake, watu wanaonekana wakisimama. Labda wametoka kuwasili katika kituo hicho cha afya.

Hapa ni katika kituo cha afya. Mhudumu huyu wa afya anaonekana akimpa mtoto aliyepakatwa na mama yake chanjo kwa kutumia sindano ya kudunga. Anamdunga mtoto huyo kwenye sehemu ya juu ya mkono. Mama anatazama.

Hapa ni nursery ya watoto wachanga waliozaliwa. Wawili hawa ni wauguzi . Wanawashughilikia watoto hawa . Mmoja amevaa glavu na mwingine hajavaa glavu.

Vichupa hivi vidogo vya dosi moja ya mililita 0.5 vina chanjo ya surua , kipele kinachovimba shavuni na rubella . Kando ya vichupa hivyo sindano za kudunga zinaonekana.

Hiki ni chumba cha upasuaji kwenye hospitali. Madaktari wa upasuaji waliovaa mavazi yao ya kazi, wanaonekana wakitekeleza upasuaji wa mwili wa mtu aliyelala kitandani. Wauguzi wawili waliovaa mavazi tofauti tofauti wanatazama.

Hapa ni katika kituo cha afya. Inaonekana kuwa siku ya kliniki ya watoto. Mhudumu mmoja wa afya anampatia mtoto aiyepakatwa na mama yake chanjo kwenye paja kwa kutumia sindano ya kudunga. Watoto wengine wako hapo nyuma wakiwa na wazazi wao. Watu wengine wanaonekana wamesimama.

Mikebe hii mieupe ni za dawa ya ugonjwa ya kisukari. lnamilikiwa na kliniki ya Maisha ya Zefania, zipo kwenye mikebe midogo.

Kichupa kidogo cha dawa ya madini ya chuma kinaonekana. Tembe zake za rangi nyeusi ziko kando yake. Viambato vya dawa hiyo pamoja na maelezo ya kutumia yameonyeshwa.

Madaktari hawa wawili wa meno wanaonekana wakishughulikia mgonjwa wa kike kwenye meno, wamevalia glavu mikononi, barakoa kwenye mapua Yao na midomo na wamevaa sare zao za kazi.

Hapa ni katika kituo cha afya. Mhudumu huyu wa afya anaonekana akimpatia mtoto chanjo ya mdomoni. Mtoto huyo amepakatwa na mama yake. Watu wengine wako hapo katika shughuli zao.

Hizi ni dawa za vidonge zenye jina la kibiashara Risperdal ya gramu nne. Vidonge vya dawa hiyo vina rangi ya kijani, dawa hii hutumika kutibu ugonjwa wa akili, mabadiliko ya hisia na magonjwa ya tabia.

Hiki ni kichupa kidogo, kilicho na tembe za dawa za rangi ya nyekundu. Inaonekana kuwa imemwagwa kwenye meza. Kando yake, kuna kijikaratasi kidogo, kilicho na virangi vidogo vidogo.

Hawa ni wahudumu wa afya, wa kike na wa kiume. Wanamhudumia mgonjwa wa kiume kwenye masikio. Mkongojo wamgonjwa unaonekana nyuma ya mhudumu wa kiume.

Hili ni bango la tangazo ya Masai Herbal. Picha ya tikitimaji, mbegu ya malenge na picha ya majani yako kwenye bango hio. Bango hili linajaribu kushawishi watu katika kununua bidhaa zinazotoka katika Masai Herbal. Bidhaa hizo ni bidhaa za kimatibabu. Nambari za simu ziko hapo chini inayoweza saidia mtu katika kutaka kujua mengi kuhusu Masai Herbal.

Hawa ni washonaji. Wanaonekana wakishona barakoa kwa sababu zinaonekana kujaa kwenye meza mbele yao. Washonaji hao pia wamevaa barakoa na koti la rangi nyeupe la vumbi.

Hiki ni kituo cha afya. Muhudumu wa afya amevaa glavu na barakoa huku akimchanja mtoto aliyebebwa na mamaye. Mama huyu anaonekana kuhisi uchungu kwa niaba ya mtoto.

Hiki ni kijisanduku kidogo cha karatasi ngumu cha dawa ya virutubisho vya afya. Tembe za dawa hiyo za rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe, manjano na ile rangi kama ya dhahabu zinaonekana kando ya gilasi lililo na maji, ishara kuwa labda kuna mtu anayetaka kumeza tembe hizo. Kijisanduku hicho kina maandishi ya maelezo kuhusu dawa hiyo.

Mhudumu huyu wa afya, anaonekana akidunga sindano ya kudunga kwenye kichupa kidogo kilicho na dawa. Inavyoonekana anataka kumdunga mtoto aliyepakatwa na mama yake chanjo. Mama huyu amevaa mavazi ya kitamaduni. Mhudumu huyu wa afya amevaa mavazi yake ya kazi.

Bibi huyu aliyekaa amevaa barakoa. Anadungwa sindano mkononi na mhudumu wa afya. Hii inaashiria kuwa anapokea chanjo ya kuzuia virusi vya ugonjwa wa korona. Watu wengine wanaonekana kupanga foleni wakisubiri kuhudumiwa.

Watu hawa wanaonekana kuwa wamejifunika mwili mzima pamoja na uso. Wamevaa nguo za kujizuia ili wasiathirike. Inaonekana kuwa wamebeba vilupuzi vya sumu.